Ngamia watatu, wawili wamebeba watu. Mtu mmoja anaongoza ngamia wa kwanza, wa pili anafuata mwenzake na watatu. Kando yao kuna watu wawili, mmoja ana viatu ila mwingine hana viatu.

Kando kando ya barabara ya lami trela jeupe limeegeshwa lenye konteina jekundu. Dereva wa trela hilo anaonekana kuwa hayuko. Ni mchana.

Lori lililoegeshwa limeandikwa, "Simpet," ni aina ya Isuzu. Namba pleti yake ni KCZ 085C.

Ufuoni mwa bahari panaonekana mtu aliyevaa nguo za samawati. Amebeba gunia mkononi. Mbele yake kuna miti na kuna nguo zilizoshikilikia kwenye miti. Kuna minazi mitatu inayo onekana. Mbele yake kuna mtu mmoja na nyumba ilioko mbele yake yenye mabati ya samawati pia.

Kiongozi wa upinzani Raila Amollo Odinga amekaa mbele ya kamera. Kando yake upande wa kulia kuna watu waliosimama, huku upande wa kushoto kuna kiti ambacho hakina mtu aliyekikalia.